Wakaazi wamesimama na kutembea kati magofu yaliyoteketea kwa moto, baadhi wakikusanyika kwa makundi wakitazama uharibifu, huku wengine wakitafuta vitu vilivyosalia, majengo yakiwa yameunguwa na kuwacha mabaki ya moshi na kifusi.

Mkulima akiwa ameshika fimbo refu ananajaribu kufukuza kundi kubwa la nzige wanaoruka juu ya kichaka. Anga ikiwa na mawingu meupe na samawati huku mandhari ikiwa ya kijani kibichi. Majani na matawi yakiwa yamefunika na nzige wanaokula mimea kwa wingi.

Watu wameketi na kusimama katika eneo lenye viti vvya mbao wakiwa wamevaa barakoa. Baadhi wakisubiri huku wengine wakizungumza na mtu anayekagua au kuandika taarifa kwenye karatasi. Baadhi ya watu wanashika mikoba na wengine wanashika vitabu au makaratasi huku chupa ya dawa 𝑧a kusafisha mikono ikiwa mezani.

Daktari mwenye miwani na koti jeupe akimshika kwa upole mkono msichana aliyevalia gauni jeupe lenye michoro ya maua na skafu shingoni. Akimchunguza kwa makini hali ya ngozi, huku wakiwa ndani ya chumba cha matibabu chenye kabati na nyaraka mezani.

Daktari wa meno aliyevaa glavu barakoa na kabuiti nyeupe, ako na tochi ya kichwani akimchunguza mgonjwa aliyevaa fulana yenye rangi mchanganyiko na kofia nyeusi huku ameketi kwenye kiti cha matibabu na kuupanua mdomo wake ili daktari akague mdomo.

Maji ya mafuriko yamefunika maeneo kubwa ya ardhi, barabara na shamba yakibaki na visiwa vidogo vya miti na majengo machache yaliyosalia juu ya maji, huku mandhari ya maji yakionekana mbali kwenye upeo.

Mama ameketi kitandani hospitalini akiwa amebeba mtoto mchanga. Akizungumza na kundi la watu waliomzunguka. Wakiwemo wanawake waliovaa mavazi ya kitamaduni na wengine wa mavazi ya kisasa, wote wakionekana kushirikiana kwa makini katika mazungumzo.

Mama amebeba mtoto mchanga aliyevaa kofia nyekundu na blanketi jeupe. Huku mhudumu aliyevaa barakoa ngao ya uso na koti la njano akimpa chanjo ya matone mdomoni. Watu wengine wakiwa nyuma wakifuatilia tukio hilo.

Daktari wa meno akiwa amevaa glavu, barakoa na kofia ya upasuaji anaangalia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno, akiwa amevaa miwani ya kinga na kitambaa cha plastiki kifuani, huku kifaa cha matibabu na kikombe cha dawa vikiwa mezani pembeni.

Mama akiwa amevaa barakoa, amemshikilia mtoto mchanga mikononi mwake, huku mhudumu wa afya akimchanja huyo mtoto, wakiwa ndani ya kituo cha afya chenye madirisha makubwa na viti vya mbao.

Mama aliyevaa nguo ya hospitali akisimama karibu na incubator akimhudumia mtoto mchanga aliye ndani yake kwa uangalifu. Uso wake ukiakisi umakini na upendo, huku upande wa nyuma kukiwa na incubator nyingine yenye watoto wengine waliolegea kitandani. Mazingira yakionekana kuwa wodi ya watoto wachanga.

Wauguzi wawili wakiwa wamevalia sare za rangi nyeupe wamesimama kando ya kitanda cha chuma, wakishika watoto wachanga, wamefungwa kwenye mashuka meupe yenye mapambo ya rangi ya machungwa na kijani. Mtu mwingine, huenda mama wa watoto hao, yupo karibu akiwa amevalia gauni za wagonjwa akitazama kwa makini.

Mtaalamu wa maabara akiwa amevaa koti jeupe na glavu za rangi ya buluu, akifanya kazi na sahani na virutubishi zenye rangi tofauti kwenye meza ya kazi. Mbele yake kukiwa na vifaa vya maabara na mwanga wa taa ukielekezwa kwenye eneo analofanyia kazi.

muuguzi akiwa amevaa glavu, aproni ya plastiki na barakoa anamshika mgonjwa aliye kitandani huku akiwa amevalia kofia ya upasuaji na kifaaa cha kumsaidia kupumua. Ndani ya chumba cha hospitali chenye mashine ya vifaa vya kitibabu nyuma yake.

Mwanaume ameketi kwenye kiti akipimwa joto la mwili kwa kifaa cha kijitali na mhudumu aliyevaa fulani ya rangi ya buluu na barakoa. Huku mhudumu mwingine pembeni akishughulika na vifaa vilivyo wekwa kwenye kiti cha plastiki mbele ya nyumba ya udongo na turubai.

Mtu aliyevaa aproni ya usalama ya rangi ya manjano amebeba sanduku la polio mabegani akitembea kwenye eneo lenye maji mengi labda shambani au sehemu iliyofurika akiwa amevalia suruali ndefu na buti za mvua huku akielekea mbele kwa lengo la kutoa chanjo au kufanya kazi ya afya ya jamii.

Moto mkubwa sana wa msituni ukiteketeza miti na vichaka, moshi mzito ukipanda hewani huku moto ukisambaa kwa kasi kwenye eneo lenye mteremko ukiacha majivu na uharibifu mkubwa wa mazingira pamoja na makaazi ya viumbe hai.

Mwanaume amelala chali kwenye kitanda cha matibabu akiwa amevaa barakoa na sweta yenye mpangilio wa miraba. Huku mtu wa huduma wa afya aliyevaa koti jeupe akipinda goti lake la kulia kwa uchunguzi au mazoezi ya tiba ya mwili.

Afisa wa afya ameketi mezani akiwa amevaa barakoa na nguo yenye nembo akizungumza na mtu aliyekaa mbele yake huku chupa ya dawa ya kusafisha mikono ikiwa upande wa kushoto wa meza.

Daktari wa meno akiwa amevaa glavu na barakoa anamfanyia mgonjwa uchunguzi wa kinywa huku msaidizi wake akiwa ameshika kifaa cha kunyonya mate. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno chini ya mwanga wa taa maalum ya matibabu.

Watu wawili wakipita kwenye maji ya mafuriko, yenye matope karibu na nyumba za mabati zenye ngazi na mabanda ya mbao, huku nguo zikining'inia kwenye uzito wa mbao juu ya majukwaa yaliyoinuliwa na maji.

Chupa za chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella zikiwa na shindano na mirija ya maabara yenye vifuniko vya rangi tofauti juu ya kitambaa cha upasuaji. Mandhari yakikaa ya hospitali ama maabara.

Meza ya mbao ikiwa na mizizi na migomba iliyopangwa kwa vifungu. Pamoja na mitungi ya plastiki yenye vifuniko vya rangi tofauti vilivyojaa unga au maji maji ya miti shamba. Pembeni kuna mapanga na vyombo vya plastiki vya kuhifadhia.

Tuktuk za bajaji zikipita kwa taabu kwa barabara iliyojaa maji ya mafuriko wakati wa mvua kubwa. Dereva wa pikipiki akiwa amejifunika shuka nyekundu yenye mistari ili kujikinga na kuku mawimbi madogo yakipiga magari.

Mwanamke akiwa amevaa ushungi wa rangi ya zambarau na ya kijani, anainama karibu na mfereji wa maji safi huku akitabasamu na kuosha mikono yake. Jua ukimulika uso wake na kumletea mwangaza ya furaha, huku mazingira ya udongo yakionekana pembeni.

Daktari wa meno akiwa amevaa glavu, barakoa na kofia ya upasuaji anamfanyia mgonjwa matibabu ya meno huku mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti ya tiba na amevaa miwani ya kinga dhidi ya mwanga.

Mtoto mwenye sura ya kuonyesha maumivu, anashikiliwa kwa upole huku akipokea sindano kwenye mkono wake wa kushoto, kutoka kwa mtoa huduma aliyevaa glovu za kinga. Akiwa amevaa fulana ya mistari ya manjano na nyeusi, huku mtoaji akihakikisha usalama na utulivu wakati wa chanjo.

Mti mkavu umesimama katikati ya eneo la miamba mikavu, na ardhi ya rangi ya kahawia. Ukiwa umepwenya kutokana na upepo mkali, chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe mbali. Nyuma kuna vilima vya mawe, na mandhari kama inaonekana hadi upeo wa macho.

Mtu Mzee akipokea sindano ya chanjo kwenye mkono, huku wengine wakiwa wamesimama kwenye foleni nyuma yake, baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa na mavazi ya rangi tofauti, wamepanga foleni ili kupokea chanjo.

Watu wakiwa wamevaa barakoa na makoti meupe ya maabara, wakishona vitambaa kwa kutumia mashine za kushonea. Huku meza ikiwa na rundo la vitambaa vya blue vilivyo kwisha katakatwa.

Muuguzi akipatia mtoto chanjo huku mama yake akimshikilia kwa upendo. Wakiwa wamezungukwa na vifaa vya matibabu na watu wengine waliokusanyika kwa huduma. Hali ikionyesa kampeni ya afya ya jamii yenye lengo la kuzuia magonjwa na kulinda afya ya watoto.

Mtaalamu wa maabara akiwa amevaa barakoa na koti jeupe na glavu akijikinga kwa kufanya kazi kwenye kabati la usalama wa kibiolojia akishighulikia sampuli za majaribio zilizo kwenye mirinja ya majaribio.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga ikiwa ni pamoja na gauni la rangi ya manjano, glavu, barakoa na kofia ya kufunikia nywele akisogea karibu na meza yenye vifaa vya matibabu na chupa za maji huku ngazi zikionekana upande wa kushoto.

Muuguzi aliyevalia sare na barakoa, anamchanja mtoto mdogo mkononi huku mama mwenye mavazi ya kijani na barakoa amemshikilia yule mtoto kwa upole ndani ya chumba cha afya.

Lori limepinduka pembeni mwa barabara iliyofurika maji ya tope yanayotiririka kwa kasi huku kundi la watu wakitembea kwa uangalifu kandokando ya mkondo huo wakiepuka kusombwa na maji.

Mwanaume amekaa kwenye kiti akimsikiliza mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe ambaye ameshikilia kifaa kinachoonekana kama mfano wa ume kwa madhumuni ya maelezo au elimu ya kitabu. Mwanga wa mchana unaingia kupitia dirisha lililo na pazia nyepesi nyuma yao.

Mfamasia akiwa amevaa barakoa na kofia ya ulinzi, kabuti nyeupe, anaweka dawa ya majimaji kwenye maboxi ya rangi nyekundu na manjano. Maboxi haya yameandikwa maneno KHENO BAKTA FIGHT MIXTURE. Huku chupa nyingi zikiwa zimepangwa mezani.

Daktari aliyevaa koti jeupe na barakoa akimuhudumia mwanaume aliyevaa shati la mistari na kofia ya rangi ya buluu. Wakiwa chini ya paa la chuma kwenye eneo la wazi huku daktari akishika mkono wa mgonjwa kwa umakini kanakwamba anaandaa au kutoa huduma ya matibabu.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga ya rangi ya kijivu yenye sehemu ya buluu, anatembea barabarani akibeba kifaa cha kunyunyizia moshi mzito mweupe, labda kwa ajili ya kudhibiti wadudu au magonjwa, huku akipita kando ya uzio wa mabati ulio karibu na mimea ya kijani.

Daktari wa meno aliyevalia koti jeupe, barakoa na kofia ya upasuaji akimwelekeza mtoto mdogo kuhusu utunzaji wa meno kwa kutumia kielelezo cha meno, mtoto wakiwa amekaa kwenye mapaja ya mtu mzima kwenye kiti cha daktari wa meno huku akishika ndugu akichezea.

Mgonjwa amelala kitandani akiwa ameunganishwa na mashine ya kumsaidia kupumua. Wahudumu wa afya wakiwa wamevaa barakoa na kofia za upasuaji na kabuti nyeupe wakifuatilia mashine na kumpa huduma ya kitibabu.

Ngamia amelala upande mmoja juu ya mchanga wa jangwa akiwa amebeba mzigo mgongoni, miguu yake ikiwa imenyooka na mwili wake ukiwa umetulia kana kwamba amechoka sana au ana maumivu mwilini.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea sindano ya chanjo kwenye mkono wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa, huku mhudumu mwingine akisubiri pembeni na vifaa vya chanjo vikiwa mezani karibu nao.

Mhudumu wa afya wa serikali la afya duniani akipa mtoto mdogo chanjo ya matone mdomoni kwa uangalifu huku mama wa mtoto na watu wengine waliovalia mavazi ya njano wakiwa karibu wakishuhudia kwa makini.

Daktari wa macho akiwa amevalia koti jeupe anamkagua mgonjwa kwa kutumia kifaa cha kuchunguza macho kwenye chumba chenye kuta za rangi ya buluu huku mgonjwa akiwa amekaa kwenye kiti akiegemea kifaa hicho na nyuma yao kukiwa na kiti cha ofisi chenye mito ya mapambo.

Muuguzi akimchunguza kwa makini mtoto mchanga aliye kwenye incubator kwa kutumia stethescope . Akiwa amevaa glavu na sare za hospitali huku vifaa vya matibabu na mashine za kusaidia uhai ikiwa karibu.

Watoto wawili wanasafisha mikono yao kwa maji yanayotoka kwenye tenki jekundu lililowekwa juu ya stendi nje ya jengo wakiwa wamesimama karibu na boma huku maji yakimwagika chini kwenye nyasi kavu, na nyuma kuna majengo yenye madirisha ya grill .

Muuguzi aliyevaa barakoa na glavu za bluu. Akimchanja sindano kwenye mkono wa kushoto wa mwanamke aliyevaa koti la kahawia, na barakoa ya upasuaji. Wakiwa ndani ya hema jeupe lenye viti vilivyokaliwa na watu wengine wanaosubiri huduma, huku wakivalia mavazi ya rangi mbalimbali.

Mwanamke aliyevaa barakoa na miwani akipokea sindano kwenye mkono wa juu kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevalia sare ya rangi ya buluu, akiwa ameketi chini ya hema huku watu wengine wakiwa wamekaa nyuma kwa umbali.

Mwanamke mjamzito amelala juu ya mkeka wa majani huku mtu akimpapasa tumbo kwa uchunguzi wa ujauzito, akiwa amevaa sweta nyekundu na sketi yenye rangi za kitenge.

Watoto wanajaza maji machafu kwenye mitungi kutoka mfereji uliojaa taka, matope na majani yaliooza, wakiwa wameketi karibu na sehemu yenye harufu na rangi ya maji isiyo safi.

Mwanaume amesimama pamoja na mwanamke wakitabasamu kando ya jengo dogo la rangi la bluu lenye maandishi Fresh Life, na mchoro wa jua katika eneo lenye barabara ya udongo na nyumba za mabati huku anga ikiwa na mawingu meupe na magari machache yakiwa mbali.

Maji ya mafuriko yakipita kati ya nyumba, huku watu wakitembea majini pamoja na mbuzi waliokusanyika kando ya ukuta. Mvua ikiendelea kunyesha kwa anga lenye mawingu mazito. Wengine wakiwa mbali wakihangaika kuvuka maji yaliyofunika barabara yote.

Maji ya rangi ya tope yakipita kando ya nyumba za mabati na mawe zilizojengwa kwa msongamano baadhi zikiwa zimeporomoka kutokana na mafuriko uku nguo zikiwa zimeninginia juu ya mistari ya nguo ya nyumba za mawe.

Wanawake wawili wakiwa hospitalini mmoja amevaa gauni la manjano na sweta jeusi akishika na kuangalia baadhi ya zawadi zilizopangwa ju ya kitanda, huku mwingine akiwaamekaa kitandani akibeba mtoto mchanga aliyejifunika blanketi la rangi nyekundu na nyeupe.

Barabara iliyofurika maji ya mvua yanayotiririka Kwa kasi. Gari aina ya pikapu likipita katikati ya maji yaliyofunika sehemu Kubwa ya barabara. Miti na majengo yakiwa yamezungukwa na mafuriko huku taa za barabarani zikimulika eneo lenye giza kutokana na mawingu mazito.

Daktari amevaa koti jeupe na kifaa chenye mwanga kama tochi kikiwa kichwani, akizungumza na mgonjwa huku akishika kalamu, meza ikiwa na karatasi na vifaa vya kitabibu. Watu wengine wakiendelea na kazi zao nyuma yao.

Jengo lenye paa la mabati limeteketea kwa kwa moto mkali miale mikubwa ya moto na moshi mzito ukitandaa hewani huku sehemu kubwa ya paa ikiwaka kuanguka na kuenea kwa kasi kwenye majengo jirani.

Daktari akiwa amevaa koti jeupe na miwani anafanya uchunguzi wa sikio kwa mwanamke aliyevaa koti la ngozi na skafu, huku watu wengine wakionekana wameketi na kujihusisha na shughuli mbalimbali sehemu ya nyuma.

Mama akiwa amesimama kando ya meza ya hospitali akitazama kwa tabasamu mtoto mchanga aliyevalia nguo za pinki na kofia nyeupe akihudumiwa na mtoa huduma wa afya aliyevaa scrabu za buluu huku mazingira ya chumba yakiwa safi na yenye vifaa vya matibabu.

Mkulima akiwa amevaa mavazi ya kujikinga yenye rangi ya njano. Glavu za buluu, buti nyeusi na barakoa akinyunyizia dawa shambani kwa kutumia pump ya mgongoni kati ya mistari ya mimea ya kijani kibichi.

Mwanamke mwenye nywele zilizopangwa kifundo juu ya kichwa anakaguliwa sikio na mtaalamu wa afya aliyevaa shati jeupe na fulana ya ndani ya pinki akitumia kifaa cha uchunguzi wa masikio ili kuchunguza hali ya ndani ya sikio lake kwa makini.

Watu wawili wanasonga pikipiki kwenye maji ya mafuriko yaliyofunika barabara. Mmoja akiendesha na mwingine akisukuma kutoka nyuma. Maji ya rangi ya udongo yanatiririka kwa kasi, yakifunika sehemu kubwa ya barabara huku yakipita juu ya miguu yao. Kando ya barabara kuna miti ya kijani na anga lina mawingu mepesi, ishara ya mvua zilizonyesha hivi karibuni. Pikipiki imebeba madumu ya plastiki ya njano.

Mama amekaa kwenye kiti cha hospitali akiwa amemshikilia mtoto mchanga aliye mfunikia shuka jeupe akimtazama kwa upendo huku akiwa amevaa nguo ya wangonja ya rangi ya buluu mazingira yanaonekana ya chumba cha hospitali yenye vifaa vya kitibabu.

Wanawake wawili wakizoa maji kutokana na mvua kubwa iliokuwa imenyesha wakitumia ndoo na karai, wakiwa wamepinda miili wakiwa wanasaidia kuondoa maafuriko karibu na mlango wa chuma huku maji ya kitapakaa chini na mazingira kuwa na unyevunyevu mwingi.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kujikinga glavu nyekundu na barakoa ananyunyizia dawa ya kuuwa wadudu au magungu kwenye mimea ya mahindi shambani. Huku akibeba pampu ya kunyunyizia mgongoni.

Watu wameketi kwa duara kwenye viti na benchi wakisikiliza mtu aliyesimama akizungumza nao. Wakiwa wamevaa fulana za rangi moja na baadhi wakiwa na barakoa. Majengo na miti michache yakiwa nyuma. Kwenye eneo la wazi lenye nyasi kavu.

Wanawake wawili wameketi kitandani, mmoja amevaa fulana ya rangi ya buluu yenye nembo na anashika daftari wakionekana kujadili jambo kwa umakini. Mavazi na vitu mbalimbali vimehifadhiwa ukutani kwenye rafu ndogo huku televisheni ikiwa mbele yao. Mazingira yanaonyesha chumba cha chumbani kilicho na mpangilio rahisi.

Mgonjwa akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno, madaktari wawili wakiwa wamevaa glovu, barakoa na miwani ya kukinga, wakimfanyia uchunguzi wa mdomo. Vifaa vya kitibabu na taa ya mwanga mkali vikiwa mezani na juu yake kwa ajili ya kumulika.

Mwanaume akiwa amevaa nguo yenye rangi la kijivu akisaidia kunyoosha mguu wa mtu aliyejifunika shuka lenye rangi nyekundu na nyeusi. Ndani ya chumba chenye kabati jeupe na mlango wake uko wazi.

Wahudumu wawili wa afya wakiwa wamevaa glavu na barakoa, wakifanyia mgonjwa matibabu ya meno, huku mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno, na amemulikwa na taa ili daktari waweze kumuona ndani ya mdomo wake .

Mwanamume aliyevaa shati la kijani anakaa kitini akipokea sindano kwenye mkono wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya, aliyevaa sare ya buluu na barakoa. Wakiwa ndani ya chumba cha matibabu.

Mtaalamu wa afya mwenye glavu na barakoa akimchukua sampuli ya kifua mwanamke aliyeketi kwenye kiti akiwa amevalia shati lenye maua huku watu wachache wakiwa wamesimama nyuma wakisubiri huduma katika chumba la ndani.

Watu waliofaa mavazi ya zimamoto na kofia za usalama wamesimama mbele ya kifusi cha jengo lililoporomoka. Baadhi yao wakipanda juu ya mabaki huku wengine wakitazama eneo la tukio kwa makini wakionekana kushiriki katika juhudi za kuokoaji.

Mkulima au mtaalamu wa afya wa wanyama akiwa amevaa mavazi ya kinga ya rangi ya njano na barakoa maalum akipima ng'ombe kwa kutumia kifaa cha kuchukua sampuli puani huku ng'ombe akiwa ndani ya zizi alilozungushiwa mabati ya chuma.

Watu kadhaa wakikusanya takataka kwa kutumia mikono na koleo katika eneo lenye taka nyingi za plastiki wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida na baadhi wakiwa na glavu au barakoa huku wakifanya kazi chini ya mti karibu na uzio wa waya.

Daktari wa macho akiwa amevalia koti jeupe na glavu akitumia kifa cha kuchunguza macho kumwangalia mgonjwa huku kuta za chumba zikiwa na mabango yenye michoro ya macho na sehemu za mwili.

Mama mwenye tabasamu ameketi kitandani hospitalini akiwa amebeba mtoto mchanga aliyevalia kofia na kufunikwa kwa blanketi la rangi ya pinki, huku nyuma yake kukiwa na chandarua jeupe lililofungwa upande wa kitanda.

Dawa za vidonge vya danga, vya rangi nyekundu. Vikiwa vimetapakaa mezani, karibu na chupa yenye rangi ya kahawia na yenye kifuniko cha rangi ya dhahabu. Na kipande cha karatasi chenye alama za rangi tofauti.

Chupa ndogo ya dawa yenye maandiko Polio Vaccine Injection Only 10ml , imewekwa katikati ya meza ya rangi ya samawati. Pembeni yake kuna sindano iliyo tayari kwa matumizi na Stethoscope yenye mkoma jekundu iliyolala upande wa nyuma. Vifaa hizi zinaashiria maandalizi ya chanjo dhidhi ya ugonjwa wa poli.

Muuguzi akitoa chanjo kwa watoto wachanga, huku mama akimshikilia mtoto wake vyema. Meza ikiwa na vifaa vya matibabu na boksi la kuhifadhi sindano zilizotumika likiwa karibu.

Mtu alievalia suti ya kujikinga, glavu za mipira na barakoa akinyunyuzia dawa ya kuuwa wadudu kwenye eneo la jikoni karibu na sink kuta wa matofali na rafu za chuma zikiwa nyuma yake.

Daktari wa meno akiwa amevaa glavu na barakoa akimchunguza mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu. Akitumia kifaa cha kuchuma kukagua meno, huku taa maalum ikimulika mdomo wa mgonjwa na kabati la mbao lililoonekana nyuma likiwa na vifaa vya usafi na dawa.

Wanafunzi waliovaa sare za rangi ya njano na kubeba mabegi ya mgongoni wamesimama kwenye safu ya bomba la maji lililojengwa kwa saruji. Wakiiosha mikono kwa kutumia maji yanayotiririka na sabuni inayowekwa juu ya sehemu ya bomba. Wamevaa barakoa kwa ajili ya kujikinga na magonjwa huku wakifuata taratibu za usafi katika mazingira ya wazi.

Watu wawili wakitembea kwenye maji ya mafuriko kati ya nyumba za nyasi na mabati, wakiwa na fimbo mikononi kusaidia kutembea kwenye maji yaliyofurika mitaani. Huku maji hayo yakionekana kuchafuka na kuakisi mwanga wa jua na mazingira yakionyesha athari za mafuriko katika eneo la makaazi.

Chupa ya chanjo yenye maandiko, Single Doze 0.5ml Measles Mumps Rubela Virus Vaccine, ipo mezani pamoja na sindano zenye vitufe vya rangi ya machungwa na njano na marija ya mahabara yenye vifuniko vya buluu na machungwa.

Muuguzi akiwa amevalia skrabu za rangi ya samawati anamfunikia mtoto mchanga kwa blanketi jeupe lenye michoro midogo ya waridi. Ndani ya chumba cha hospitali kilicho na vifaa vya kitibabu na taa yenye mwanga hafifu.

Mkono wa mtoto unapakwa wino usiofutika kwenye kidole kwa kutumia kalamu maalum ishara inayodhibitisha ushirika katika shuguli ya kupiga kura au kampeni za chanjo.

Mkulima aliyevaa mavazi meupe ya kujikinga, na glavu akinyunyizia dawa kwenye mimea kwa kutumia pampu ya mgongoni ya kijani kibichi. Akifanya kazi katikati ya shamba la mazao ya kijani, yaliyopangwa kwa mistari.

Kijana amesimama juu ya mabaki ya magogo na kifusi, huku nyuma kukionekana jengo lililoporomoka sehemu kubwa. Vumbi likipaa hewani, na majengo mengine yakiwa mbali. Chini ya anga lenye mawingu machache.

Watu wasita wakiwa wamevaa mavazi meupe maalum ya kujikinga pamoja na glovu na buti, wakiwa na mitungi ya kunyunyizia dawa mgongoni wakitembea kwa mstari shambani kati ya mimea ya kijani iliyopangwa kwa mistari, huku anga likiwa na mawingu mepesi.

Mwanamke muuguzi aliyevaa sare ya buluu na barakoa akijaza sindano kutoka kwenye chupa ya chanjo kwa umakini. Mikono yake ikiwa imeshika vifaa vya ustadi, huku nyuma yake kukiwa na kundi la watu waliovalia mavazi tofauti, wakisimama na kuzungumza kwenye eneo lenye paa la mabati na ukuta wa mawe pembeni.